Hili ni shamba la mahindi ambalo lina mahindi mengi sana. Kuna mahindi moja ambayo imekomaa na imeharibika pande ingine. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili lina udongo la kuweza kupanda mimea kama mahindi.

Hapa ni pahali pa kuuzia maziwa ya ng'ombe, kuna watu kadhaa ambao wamekuja kununua maziwa hayo na kuna mitungi nyuma yao ya kubebea maziwa ya ng'ombe ili kuweza kusafirishwa kutoka pande moja na nyingine.

Huyu ni mfanyikazi wa kilimo au daktari wa kilimo, ambaye ananyunyizia ng'ombe wake dawa, ili kuweza kuua wadudu ambao ni hatari kwa afya ya ng'ombe huyo na nyuma kabisa kuna mimea kama ndizi ambayo iko eneo hili.

Hawa ni wafanyakazi wa ukulima ambapo hawa wawili wanaosha ng'ombe zao. Kuna mmoja aliyeshikilia mfereji ili aweze kunyunyuzia ng'ombe huyu maji. Mwingine akiziosha ili ziweze kuwa safi.

Hili ni shamba ambalo likona ndizi mingi sana zilizopandwa. Kando ya ndizi hizi kuna nyasi mbalimbali ambazo zimemea na miti. Katikati ya shamba hili kumelimwa na mwenye shamba.

Ng'ombe wanakula chakula yao wakiwa katika zizi lao. Mtu mmoja anawahudumia au anawaangali ng'ombe hawa. Hii ni kuashiria kuwa kuna ukulima au ufugaji wa wanyama eneo hili.

Hili ni eneo ambalo maziwa yanaletwa ama kubebewa, na kuna lori ambayo inabeba na kwenda kupeleka maziwa hayo pali pa kuuziwa. Hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni la ukulima ama ufugaji wa minyama ambao wanatoa maziwa.

Hili ni shamba kubwa sana ambalo liko na ndizi mingi sana. Ndizi hizi zimeweza kutoa matunda au kukomaa zikiwa kwa mgomba wake na chini ya ndizi hizi hakuna mimea iliyomea.

Kuna ndizi mingi sana ambazo ziko pahali hapa na kuna mwanamke mmoja ambaye ameinama na amezishikilia, nyuma kabisa kuna wanawake wengine wengi ambao ni wenye ndizi. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la kupanda ndizi.

Hili ni ndizi ambalo lishakoma kwa mgomba wake na linashiria kuwa eneo hili linapenda kupanda ndizi au udongo wake mahali hapa ni nzuri kwa ukulima mbali, kwa mimea mbalimbali.

Lori mbili zimesimama na kuna ndizi nyingi sana ndani yake na zingine ziko chini. Kuna watu ambao wanafanya kazi ya kususha ama kupandisha ndizi hizo. Hii ni kuonesha kuwa eneo hili ni la kupanda ndizi sana.

Hawa ni watu ambao wanapanda ndizi eneo hili na nyuma kabisa kuna miti ambayo imemea na imeshaa kuwa mikubwa hii ni kuashiria kuwa eneo hili liko na udongo ya ukulima au watu wa eneo hapa wanapenda ukulima.

Kuna watu watatu. Mwanaume mmoja amevalia nguo nyeusi na mwanaume mwingine amepiga magoti. Wote watatu wanaangalia ndizi ambazo ziko chini yao na ni mingi sana. Mbele yao kuna migomba ya ndizi kuashiria kuwa hili ni shamba la ndizi.

Hizi ni ndizi ambazo zilizo komaa na kuiva zikiwa katika mgomba wake. Shamba hili liko na ndizi mingi sana na kuonyesha kuwa eneo hili lina udongo la ukulima au la kupanda ndizi.

Hili ni shamba ambalo limepandwa ndizi mingi sana. Kando ya shamba hili kuna mimea ambayo ni ya miti na mimea mingine imemea chini ya ndizi kuashiria kuwa udongo wa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima au kwa kupanda mimea.

Hawa ni ng'ombe wanne ambao wamesimama mbele ya gizi lao. Nyuma kabisa kuna ng'ombe wengine ambao ni wengi sana, na inaonekana kuwa eneo hili ni la kufuga wanyama kama ng'ombe ambao wanatoa maziwa.

Kuna mtu mmoja aliyesimama katikati ya shamba na anaangalia ndizi ambazo zimekua au kukomaa katika migomba zake. Shamba hili ni kubwa sana na lote liko na ndizi mingi mno. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima.

Hizi ni ndizi ambazo zimekomaa kwa mgomba wake, ni kuashiria kuwa eneo hili lina udongo la kuweza kupanda mimea mbalimbali au la ukulima kama vile ndizi.

Hili ni soko la ndizi na kuna ndizi mengi sana. Kuna watu wengi ambao ni wauzaji au wanunuzi na kuna wanawake ambao wameketi juu ya gunia. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la upandaji wa ndizi au wanapenda ukulima wa ndizi.

Hapa ni pahali pa kufugia ng'ombe au zizini na ng'ombe hizi zimeekewa chakula, zingine zinakula na mengi sana zimelala au zimepumzika hii kuonyesha kuwa pahali hapa ni pa kufuga ng'ombe.

Hili ni shamba la ndizi na nyuma yake kuna miti mingi sana. Hii ni kuonyesha kuwa, eneo hili lina udongo ambao ni wa ukulima au unaotumiwa kupanda miti na mimea mingine kama ndizi.

Huyu ni mwanaume aliyeshikilia mti mkononi na anangalia ng'ombe walio katika zizi lao. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wamesimama bila kufanya kitu chochote. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima wa, ama, ni wanafuga ng'ombe.

Hawa ni wafanyakazi ama maafisa wa ukulima, ambao wamekuja eneo hili ili kufunzana kuhusu kilimo au njia wanakijiji au wananchi wanaweza pata mazao mema kwa kilimo.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye anakama ng'ombe wake wa maziwa, ambaye amemfunga miguu ili asiweze kusumbua na ako katika zizi la ng'ombe na nyuma yake kuna ng'ombe wengine wengi.

Huyu ni mwanamke mmoja anaye kama ng'ombe wake na amevalia kofia, na ng'ombe hii imefungiwa katika zizi yake au katika miti ili asiweze kusumbua akiendelea kukamuliwa. Hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni la kufuga wanyama kama ng'ombe.

Kuna ndizi ambazo zimemea katika eneo hili na kuna miti mingi sana nyuma yake. Hii ni kuashiria kuwa udongo wa eneo hii au watu wa eneo hii ni wakulima au wanapenda kupanda miti na mimea ambayo inaweza zaa matunda.